Minara ya umeme inaonekana kupangika na kufuatana vizuri, minara hiyo inaonekana kuunganisha nyaya tofauti tofauti za umeme ambazo zinatumika katika kusambaza umeme kwenye maeneo tofauti tofauti ya watu.

Barabarani ambapo panaonekana wafanyikazi kutoka katika Kampuni ya umeme ya Kenya, wapo kwenye kituo cha umeme, wakijaribu kurekebisha nyaya za umeme ili kusaidia katika usambazaji wa umeme kote kote katika eneo hili.

Kituo cha umeme ambacho kina minara ya umeme iliyotengenezwa kwa chuma. Kwa nyuma, kuna nyumba iliyojengwa kwa mawe na kupakwa rangi nyeupe. Paa la nyumba hiyo ni ya rangi ya samawati. Wanaume wawili waliovalia viakisi vya rangi ya kijani, wanaonekana kwa mbali.

Nguzo zinazotumika kwa ajili ya kusambaza umeme, kutoka sehemu moja hadi nyingine. Zinaonekana zikiwa tatu. Nguzo hizi zinasaidia hasaa katika kurahisisha kazi ya usambazaji wa umeme.

Kwenye kituo hiki cha umeme panaonekana minara ya umeme ambayo imepangika na kufuatana vizuri. Minara hii imeweza kuunganisha nyaya tofauti tofauti za umeme. Nyaya hizo zinatumika katika kusambaza umeme kuelekea katika maeneo tofauti tofauti.

Nguzo kuu ya idara ya umeme. Nguzo hii inatumika kusambaza umeme kwenye maeneo tofauti tofauti. Inaonekana mafundi kutoka kwenye kampuni kuu ya Kenya ya umeme ambao wanaonekana kufanya ukarabati ili kuhakikisha kwamba umeme umesambazwa kote kote bila tatizo.

Mnara wa umeme , ambao unaonekana kushikilia nyaya tofauti tofauti zinazounganishwa kutoka sehemu tofauti tofauti . Nyaya hizo zinatumika hasaa katika kusambaza umeme kuelekea maeneo tofauti tofauti yanayokaliwa na watu.

Kuna nyumba ya ghorofa ambayo inaashiria kwamba kuna watu katika eneo hili. Barabara ya lami imepita kando ya nyumba hizo. Kando ya barabara kunaonekana kituo cha umeme ambacho kina nyaya nyingi za rangi nyeusi zilizopitanapitana kwa njia ya mviringo, ishara ya kwamba zinahitaji kukarabatiwa ili kuboresha usalama.

Kwenye kituo hiki cha umeme kunaonekana minara tofauti ya umeme. Minara hiyo imepangakinga kwa mfuatano mzuri huku ikiunganisha nyaya tofauti, tofauti za umeme. Vile, vile kunaonekana globes ambazo zimewashwa ili kusaidia kupata mwangaza katika kituo hiki cha umeme.

Hiki kinaonekana kuwa kituo kikuu cha umeme moshi unaonekana kufuka kutoka kwenye mabomba ya vyuma hivi ambavyo ni vya rangi ya kijani. Kituo hiki kimeweza kuzungukwa na vilima vidogo vidogo ambavyo havina nyasi.

Minara ya umeme amabayo inaonekana kupangika vizuri kwa kufuatana. Minara hii imeweza kuunganisha nyaya tofauti za stima ambazo zinaonekana kuwa mingi na zimeninginia. Nyaya hizi za stima zinatumika kusambaza umeme katika maeneo tofauti tofauti yanayo kaliwa na watu.

Minara mingi ya umeme ambayo imepangika kwenye laini na safu. Minara hii ikiwa imeunganishwa na nyaya tofauti za umeme. Minara hii inasaida kusambaza umeme kwenye maeneo tofauti tofauti yanayokaliwa na watu.

Katikati ya barabara na nyumba panaonekana wafanyikazi, hasa kutoka kampuni ya umeme ya Kenya. Wafanyikazi hawa wanaonekana kushughulikia kituo hiki cha umeme ili kuweza kuboresha usambazaji wa umeme nchini.

Kituo cha umeme ambacho kina minara ambayo imegawanyishwa kwa kuta zilizojengwa kwa mawe. Minara yenyewe inaunganishwa na nyaya za umeme. Minara hii ikisaidia katika usambazaji wa umeme kuelekea maeneo tofauti tofauti ya eneo hili.

Minara ya umeme ambayo imeunganishwa kwa nyaya zinazotumika kusambaza umeme kutoka eneo moja hadi lingine. Minara hii inaonekana kupita katikati ya uwanja ulio na mimea midogo yaani vichaka.

Magari ya usafiri yapo barabarani. Kati ya magari haya kuna yale ambayo yanatumika katika usafiri wa umma na mengine yakiwa ni magari ya kibinafsi. Mtu anayetembea kwa mguu aliyevalia barakoa anaonekana kwenye upande wa kulia.

Kikundi cha watu wengi kutoka maeneo tofauti kimefika kwenye mbuga la wanyama. Kinawaangalia wanyama hawa ambao wanajulikana kama tembo, huku wakilishwa na mhudumu wao.

Wanaume wawili wapo ndani ya mtaro huku wakionekana kujishughulisha na kuchimba. Kando yao, kuna mwanamume ambaye ameweka mikono yake nyuma. Vilevile, gari la Nissan la rangi ya buluu liko pale kando ya tractor inayosaidia kulima.

Mwanamke aliyevalia vazi la rangi nyeusi anaonekana kutumia kifaa cha plastiki kuweza kuvua karatasi hizi. Kufanya hivyo kunasaidia katika kupunguza usambazaji wa takataka na kuhifadhi mazingira.

Eneo lililo na miti mingi ambayo imemea kwa ukaribu. Miti yenyewe ikiwa ni ya kijani kibichi. Maua ambayo pia yamepandwa na kutunzwa vizuri yanaonekana. Sehemu hii inaonekana kuwa na mandhari safi ishara ya kwamba mazingira yameweza kutunzwa.

Bwawa la maji. Ndani ya bwawa hili kuna vichaka vya nyasi ya kijani kibichi. Bwawa lenyewe limeweza kuzungukwa na mimea ya kijani kibichi ishara ya kwamba maeneo haya yameweza kutunzwa vizuri.

Eneo la taka zilizorundamana; taka zenyewe zikiwa ni za aina tofauti tofauti. Kunaonekana vijana watatu, ambao wapo mbioni kujitahidi kuzikusanya taka hizo ili kusaidia kuboresha mazingira ya eneo hilo.

Kikundi cha wanaume ambao wamevalia mavazi ya aina tofauti. Kati yao wanne wakiwa wameshikilia mche mdogo wa mti, tayari kuupanda kwenye shimo lililo mbele yao. Baadhi ya wanaume hawa wamevalia sare zinazoonyesha kwamba wao ni wanajeshi. Wawili kati ya wanaume hawa wamevalia viakisi vya rangi ya kijani na nyeupe.

Sehemu ya kuteka maji. Watu wameweza kufika ili kuweza kupata maji. Kwa mbele kabisa pana mwanume ambaye anaweka maji kwenye mitungi yake ambayo ni ya rangi ya samawati iliyo kwenye mkokoteni.

Kwenye mbuga hii ya wanyama, kuna hawa wanyama watatu ambao wanajulikana kama twiga. Wanyama wenyewe wana rangi ya madoadoa. Kuonekana kwa wanyama hawa ni ishara ya kwamba mazingira yameweza kutunzwa kwa ajili yao.

Mto unaopitisha maji chafu. Kando yake pana mwanamume anayeonekana kuokota taka na kuzitia kwenye gunia aliloshikilia mkononi. Mwanaume huyo akiwa amevalia kofia ya njano na hata pia buti anajishughulisha na kuhakikisha kwamba anaboresha usafi wa mazingira.

Mnyama anayejulikana kama nyani ana manyoya ya rangi nyeusi pamoja na rangu ya kijivu na nyeupe. Yupo katikati mwa msitu. Kuonekana Kwa mnyama huyu ni ishara ya kwamba wenyeji wa eneo hili wameweza kutunza mazingira kwa ajili ya wanyama.

Mnyama anayejulikana kama chui yupo kichakani katikati ya nyasi na amelala. Mnyama huyu ana madoadoa ya rangi nyeusi na nyeupe. Kuonekana kwake ni ishara ya kwamba wenyeji wameweza kutunza maeneo kwa ajili ya wanyama pori.

Kwenye mbuga ya wanyama, pana, ndovu wachanga ambao wanaonekana kutazamwa, na watalii ambao wamezuru kutoka maeneo tofauti tofauti. Watalii hawa wanaonekana kufurahishwa na jinsi ndovu hawa wanavyolishwa, na hata kunywa maji. Kuonekana kwa ndovu hawa ni ishara ya kwamba maeneo ama mazingira yameweza kutunzwa, kwa ajili yao.

Mto ambao umepita katikati ya mtaa ovyo unaonekana kufurika. Mto wenyewe una maji machafu ya rangi ya hudhurungi. Kando ya mto huu kuna vyumba ambavyo vimejengwa kwa mabati na pia miti ambayo imemea ya kijani kibichi.

Ndani ya mbuga hili la wanyama pana wanyama wanaojulikana kama twiga ambao wamefuatana unyo kwa unyo kwa mstari laini. Wanyama hawa wakiwa na madoa doa ya rangi ya hudhurungi wanaonyesha kuwa wana afya ishara ya kwamba mazingira yametunzwa vizuri kwa ajili yao.

Ndani ya mtaro huu ambao umechimbwa kuna bomba kubwa ambalo huenda linatumika katika kupitisha maji kuelekea maeneo tofauti ya jiji. Kwa mbali kabisa kuna majengo tofauti ya gorofa.

Katikati mwa jiji pana sanamu ambayo imeweza kutengenezwa vizuri, huenda ya mtu ambaye alikuwa mashuhuri. Kuna kibandiko kinachoonyesha kwamba barabara hii ni ya Kimathi, vilevile pana miti ambayo ni ya kijani kibichi iliyorefuka. Mandhari yanaonyesha nyumba tofauti za ghorofa ishara ya kwamba hapa ni jijini.

Ndani ya mbuga la wanyama, pana wanyama tofauti, kwa mbele kabisa, kuna ndege huyu ambaye anajulikana kama mbuni, kuonekana kwa wanyama hawa na mandhari haya ni ishara ya kwamba mazingira yameweza kutunzwa vizuri, na wenyeji ilikuboresha eneo hili.

Mwanamme na mwanamke ambao wanaonekana kufurahia mandhari, wanapiga picha kando ya maporomoko maji. Kuwepo kwa maporomoko maji haya ambayo yanaonekana kuwa safi, ni ishara ya kwamba wenyeji katika eneo hili wameweza kutunza mazingira yao vizuri bila kutupa taka kwenye mto.

Eneo la mtaa ovyo ambalo lina nyumba tofauti tofauti ambazo zimejengwa kwa ukaribu. Nyumba zenyewe zikiwa zimejengwa Kwa mabati. Kuna nguzo nyingi za umeme ambazo zinaonekana kupitisha umeme kwenye eneo hili. Mazingira Kwa mbali yanaonyesha miti ya kijani kibichi .

Kando ya mtaa ovyo, watu tofauti tofauti wanajishughulisha na mambo tofauti. Kwa mbele kabisa kuna wanaume wawili mmoja akiwa ameketi na hata mbele yao kukionekana mvulana ambaye ameinama. Mazingira ya eneo hili yanaonekana kuwa yametupwa taka ovyo, ishara ya kwamba wenyeji hawatilii maanani usafi wa mazingira.

Mtalii ambaye amezuru mbuga ya wanyama. Kwenye mbuga hii ya wanyama, kuna wanyama wanaojulikana kama twiga. Wanyama hawa wakiwa na rangi ya hudhurungi wana pia madoa meusi. Wanyama hawa wanaonekana kufurahia mazingira ya eneo hili kwa sababu yanaonekana yakiwa yametunzwa vizuri kwa ajili yao.

Wanaume wanao onekana kusukuma na kukazana na mkokoteni huu ambao umejaa magunia yaliyobeba mizigo tofauti tofauti. Mbele yao, kunaonekana kutupwa taka ovyo ovyo ishara ya kwamba, watu katika eneo hilo hawazingatii usafi wa mazingira, vilevile, kwa mbali kunaonekana msitu katika eneo hilo.

Kundi la wanaume tofauti ambao wamevalia hasa mavazi ya kijani kibichi na pia glavu za kijani kibichi ambao wanaonekana kumshikilia mnyama huyu wa pori ambaye anajulikana kama kifaru. Shingoni mwa mnyama huyu kuna blanketi.

Kwenye mtaa ovyo, panaonekana kuanguka kwa nyumba mbalimbali ambazo zilikuwa zimejengwa kwa mabati. Huenda nyumba hizi zimeangushwa na kutozingatia usafi wa mazingira kwa sababu panaonekana maji taka ambayo yameingia katika nyumba hizo, ishara ya kwamba wanaoishi katika eneo hili hawakuwa wakizingatia usafi wa mazingira.

Katika eneo hili, panaonekana mto, ambao umepita katikati ya nyumba za watu. Mto wenyewe, unaonekana kuwa chafu, yaani kuwa na maji taka. Ishara ya kwamba, wanaoishi kwenye nyumba hizo, hawatilii maanani usafi wa mazingira. Huenda wanafanya hivyo kwa kutupa taka ovyo, bila kuzingatia usafi wa mto huo.

Kidimbwi kilicho na maji yanayoonekana kuwa safi kimezingirwa na kichaka am bacho kina mimea tofauti tofauti. Kuwepo kwa kidimbwi hiki na kichaka hiki ni ishara ya kwamba wenyeji wameweza kutunza mazingira.

Maeneo ya ovyo ambayo yanaonekana kuwa na nyumba ambazo zimejengwa kwa ukaribu sana, jambo ambalo ni hatari kwa mazingira yetu. Ukiangalia pia kuna katikati ya vyumba hivyo vidogo panaonekana kutupwa takataka ambalo limesababisha kuwepo kwa taka maji.

Mwanamume ambaye ameketi juu ya mkokoteni. Mkokoteni wenyewe una mitungi mingi ya maji, ikionyesha kwamba mwanamume huyu, yupo mbioni kuweza kutafuta maji, ili kuyasambaza katika eneo hilo, ishara ya kwamba eneo hili lina tatizo la maji, huenda kwa sababu hawana miti ya kutosha ili kuweza kuleta mvua.

Takataka zimerundikana kando ya mto, wafanyikazi wa umma, wameshirikiana, kutoa takataka zilizo majini. Maji haya yamegeuka, kuwa maji taka, kwa sababu ya takataka hizi.

Mwanadada mweupe mwenye nywele zenye rangi nyeusi, anaonekana kutandaza leso na kuweza kupanga matunda ya aina tofauti tofauti juu yake. Kando yake pana maua ya rangi nyekundu. Uso wake unaonekana kutabasamu, ishara ya kwamba anafurahia mandhari ya eneo hili, ambayo imeweza kutunzwa vizuri.

Nyumba zilizojengwa kwa mabati, huku zingine zikiwa zimejengwa kwa mawe, ishara ya kwamba hili ni eneo ambalo linakaliwa na watu tofauti tofauti. Panaonekana kutupwa taka kwenye eneo hili, ishara ya kwamba wakaaji wa eneo hili, hawazingatii usafi wa mazingira kwenye eneo hili.

Chini ya mti huu mkubwa ambao unaleta kivuli kutokana na jua kali, kuna mwanadada ambaye amepiga magoti, akiwa na nywele za rangi nyeusi na nguo yenye maua maua. Ameweza kuchukua matunda na kuyapanga kwenye kitambaa alichokitandika sakafuni. Kando yake kuna maua yenye rangi nyekundu.

Mwanamume ambaye amevalia aproni yenye rangi ya kijani buti zenye rangi nyeusi, na kofia ya njano, anaokota takataka akizieka kwenye gunia. Hii ikisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kwa nyuma kuna nyumba ambazo zimejengwa kwa mawe na nyumba moja ina mlango wa samawati.

Wanaume wawili; mmoja akiwa ananyunyizia mmea au mti aliopanda maji. Mwingine kando yake anajishugulisha na kuhakikisha kwamba miti zaidi inapandwa ili kuboresha usafi na pia mazingira ya eneo hili.

Eneo la mtaa ovyo. Kuna nyumba nyingi ambazo zimejengwa kwa mabati. Mwanaume huyu ambaye amevalia aproni ya rangi ya kijani kibichi ameshikilia mfuko mkononi mwake, huenda akiwa na nia ya kuweza kuokota taka na kuzitia pale, ilikuhakikisha kwamba anatunza mazingira.

Nyumba zilizojengwa kwa mabati zinaashiria kwamba watu wanaishi kwenye eneo hili. Mto ambao umejaa maji chafu unapita katikati ya nyumba hizi. Maji haya chafu yanaashiria kwamba wenyeji wa eneo hili hawatunzi mazingira.

Kikundi cha watu ambao kati yao ni wanafunzi kinaonekana kuwa makini sana kuelekea gunia hili ambalo limepandwa mchicha. Utumizi wa mangunia ama vitu za plastiki katika upanzi unasaidia katika kupunguza kutupa plastiki ovyoovyo hivyo kuzingatia ukuzi wa mazingira safi.

Kwenye mbuga ya wanyama wanaonekana wanyama hawa ambao wanafaamika kama nyati. Wanyama hawa wana rangi nyeusi na pia pembe zao zinaonekana kupinda. Kuonekana kwa wanyama hawa ni ishara ya kwamba maeneo yanaweza kutunzwa kwa ajili yao.

Mwanaume ambaye amevalia shati jeupe anaonekana akimpiga mwanadada ambaye ameketi juu ya jiwe picha. Mbele ya mawe haya panaonekana maji yaani maporomoko ya maji ambayo huenda yanaleta mandhari mazuri ama yanafanya mazingira kuwa safi na yenye kuvutia.

Mwanamke aliyevalia sketi yenye rangi nyeusi, anaonekana kutumia mkebe uliokatwa kufua taka ambazo ni za plastiki. Huenda anafanya hivi ili kupunguza utupaji wa taka ovyo na kusaidia kukuza mazingira safi.

Kwenye mbuga ya wanyama, panaonekana wanyama hawa watatu wanaojulikana kama twiga. Wanyama wenyewe wanaonekana kuwa na rangi yenye madoadoa. Kuonekana kwa wanyama hawa katika mazingira haya ni ishara ya kwamba wenyeji wa eneo hili wamehakikisha usafi wa mazingira kwa ajili ya wanyama hao.

Tembo watatu ambao ni wenye rangi ya hudhurungi wanaonekana kuwa malishoni. Tembo wa kwanza ana masikio makubwa ila hana meno akilinganishwa na wale tembo wengine.

Vifaru wawili wenye rangi ya hudhurungi wanaonekana wakifuatana katika mbuga la wanyama. Vifaru wenyewe wanaonekana wakitembea kwa uhuru ishara ya kwamba hakuna kuangamizwa kwa wanyama bila idhini ama ovyo ovyo na wakaaji ambao wanazunguka mbuga hili.

Eneo la wazi ambalo limepandwa nyasi ya kijani kibichi. Panaonekana wanyama hawa wawili wanaojulikana kama pundamilia. Kwa nyuma pana majengo ya ghorofa ambayo yanaonyesha kwamba eneo hii lipo karibu na mji mkuu.

Kwenye mbuga ya wanyama, kihususa kwenye kizimba hiki panaonekana mnyama anayejulikana kama simba. Mnyama huyu anaonekana kutulia tuli, ishara ya kwamba, eneo hili limeweza kutunzwa vizuri kwa ajili yake.

Ndani ya mtaa ovyo pana mwanadada ambaye amevalia sketi yenye rangi nyeusi na shati yenye rangi ya waridi, anaonekana kuchota maji kutoka kwenye mfereji ambao una bomba la kijani kibichi. Kando yake ama kwa mbele pana maji taka ambayo yanaonyesha kwamba eneo hili halijatunzwa vizuri kimazingira.

Mwanadada anayonekana kutabasamu ameketi chini huku akiwa na mbwa wake ambaye pia anaonekana kufurahia mandhari. Eneo hili linaonekana kuwa safi na hewa nzuri ishara ya kwamba wamejitahidi kuweza kuweka eneo hili likiwa lenye mazingira safi.

Ndani ya kuchagua hiki kuna mnyama huyu ambaye anajulikana kama pundamilia. Mnyama huyu anaonekana kuwa na afya nzuri ishara ya kwamba mazingira yake ni sawa na yameweza kutunzwa ili kuhakikisha kwamba anapata chakula cha kutosha.

Maji yanayoonekana kutiririka juu ya mawe, ndani ya mto, kando yake kuna mimea ambayo inaonekana vilevile kunawiri vizuri. Maji haya ni safi, ishara ya kwamba mazingira katika eneo hili yanatunzwa na hakuna kutupa taka ovyo kwenye mito.

Bwawa lililo na maji mengi, kando ya bwawa hili pana mamba ambaye anafurahia miale ya jua. Kwa mbali kuna mimea ambayo imemea vizuri, ikitia ndani miti. Mandhari inaonyesha mazingira yaliyotunzwa vizuri kwa ajili ya wanadamu na hata wanyama.

Kijito kidogo kinachopita maji machafu. Kando yake pana takataka ambazo zimeweza kutupwa na juu yake pamepita mabomba ya maji yenye rangi ya kijani. Kwa mbali panaonekana nyumba za ghorofa na kuwepo kwa takataka hizi ni ishara ya kwamba watu katika eneo hili hawazingatii usafi wa mazingira.

Mwanaume, ambaye ameketi kwenye mtungi wenye manjano, anatumia bomba la maji, kuweza kupitisha maji ndani ya vibuyu hivyo, kando yake, kuna taka, ama maji taka, ishara ya kwamba, wengi katika eneo hili, hawazingatii usafi wa mazingira.

Kwenye mtaa ovyo kuna nyumba ambazo zimejengwa kwa matope huku zingine zikiwa za mabati. Kando ya nyumba hizi pana rundo la taka, ishara ya kwamba wenyeji wa eneo hili, hawatunzi mazingira yao; badala yake wanatupa taka ovyo.

Ndani ya shule, pana mwalimu huyu, ambaye yupo pamoja na wanafunzi wake. Mwalimu anaonekana kuendeleza somo la kuhifadhi mazingira, kwa sababu, ameshikilia mche ambao, tayari kuupanda. Upanzi wa mimea, ni ishara ya kuweza kutunza, mazingira yetu.

Mwanadada ambaye anapanga matunda. Kando yake pana mito miwili, na pia maua yenye rangi nyekundu, akijitayarisha kwa ajili ya kuweza kufurahia mandhari, ishara ya kwamba eneo hili imeweza kuwekwa vizuri kwa makazi ya watu.

Kando ya mto ambao unapitisha maji yanaonekana kuwa chafu, pana hawa wanaume wawili ambao wanaokota taka za chupa za plastiki wakieka kwenye magunia. Mwanaume aliye kwenye upande wa kushoto ameweza kuvalia glavu kwenye mkono wake wa kushoto, huku mwenzake akiwa amevalia buti na hata pia barakoa.

Chupa hizi za plastiki, ambazo zinaonekana kupangwa vizuri, huenda zimetolewa katika eneo la taka. Chupa hizi zinasafirishwa kuelekea kwenye kiwanda, huenda kwa kusudi la kutaka kutengeneza vifaa vingine kwa kutumia chupa hizi. Jambo ambalo linaonyesha kwamba mazingira yetu yatakuwa yametunzwa vizuri.

Maji inaonekana kutirirka kwenye miamba ndani ya mto. Kando ya mto kuna mimea ambayo imenawiri ya kijani kibichi. Pana bomba la kijani kibichi ambalo linaonekana kupita. Mimea hii na mto huu ni ishara ya kwamba mazingira wameweza kutuzwa vizuri.

Watalii kutoka maeneo tofauti tofauti wamefika kwenye mbuga la wanyama. Watalii hawa, ikitia ndani wazungu na hata Waafrika, wameweza kuzingira eneo hili ambalo lina tembo tofauti ambao ni wa rangi ya hudhurungi.

Kwenye barabara ya mchanga ambayo inaonekana kuwa na mashimo kuna wanaume ambao wanasukuma mkokoteni. Wanaume hawa huenda wamebeba taka taka wakielekeza kwenye biwi la taka. Kwa mbele kuna duka la mpesa na pia duka ambalo linauza bidhaa tofauti.

Wafanyikazi wengi ambao wanaonekana kujitokeza ili kuhakikisha usafi katika eneo lao. Wafanyikazi wenyewe wakiwa niwa kike na wengine hata wakiume wanaonekana kuvalia mavazi tofauti tofauti yanayoashiria usafi kwa mfano wengi wameweza kuvalia vyakisi vya rangi ya kijani na vile vile pia wengi wameweza kuvalia glavu ili kuhakikisha usalama wao.

Mto, unaopita katikati ya mtaa ovyo, kunaonekana kuweza kutupwa taka ndani ya mto huu, taka hizo, zinaweza kufanya mto huu, uwe na maji taka, utupaji wa taka kwenye mto huu ni ishara ya kwamba, wakaaji katika eneo hili, hawazingatii usafi wa mazingira.

Mbweha, anaye onekana kuwa mpweke huenda kwa sababu ya kuachwa na wengine, anaonekana kuwa na huzuni na akitafuta chakula lakini hakipati, kwasababu sehemu hii imeweza kukatwa miti na hivyo kuwafukuza wanyama wengi.

Watu wengi ambao wamekusanyika, labda kushangazwa na jinsi ambavyo mto huu umeweza kufurika, labda kwa sababu ya mvua kubwa, nyumba ambazo zimejengwa kwa mabati zinaonekana kwa mbali huku zingine zikiwa zimeporomoka.

Sehemu ya mtaa ovyo, pana nyumba tofauti tofauti. Baadhi zikiwa zimejengwa kwa matope, zingine zikiwa zimejengwa kwa mabati. Kando yake panaonekana biwi la taka ishara ya kwamba wakaaji katika eneo hili hawazingatii usafi wa mazingira.

Nyani ambaye anaonekana kutulia kwenye sehemu hii inayotumika hasa na watoto kucheza, ana uso mweusi manyoya yenye rangi ya kijivu na nyeupe, kando yake kuna kiti cha lezi kinachotumika pamoja na watoto.

Taka zilizotupwa ovyo zimetapakaa kwenye eneo hili, taka zenyewe ni za aina tofauti kunazo za plastiki na hata pia karatasi. Kwa mbali kunaoneka nyumba ishara kwamba eneo hili lina wenyeji, kuonekana kwa taka hizi ni kuonyesha kwamba watu katika eneo hili hawazingatii usafi mazingira.

Wanafunzi ambao wamevalia vinyasa na suruali za rangi ya kijivu pamoja na sweta na shati za rangi ya kijani wanaonekana kufurahia hasa wengine wakiwa wameshikilia miche ya miti tayari kuipanda kwenye mashimo.

Juu ya reli panaonekana garimoshi lenye rangi nyeupe na nyekundu. Gari hili la moshi linatoa moshi amabalo linasambaa kote kote kwenye mazingira jambo ambalo wanasayansi hawaafikiani nalo kwa sababu linaharibu mimea.

Mnyama wa porini aliye na pembe fupi na manyoya yenye rangi ya kahawia, amesimama katikati ya kichaka. Kuwepo kwa mnyama huyu ndani ya kichaka, ni ishara ya kwamba wenyeji katika eneo wameweza kutunza mazingira kwa ajili ya wanyama.

Miti iliyomea na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Inaonekana kuleta vivuli ambavyo vinatumika katika kukinga joto jingi kutoka kwenye jua. Kwa mbali pana majengo mengi ambayo yameweza kujengwa ya ghorofa.

Majumba yanaonekana kwa mbali, yanaashiria makazi ya watu. Watu wanaoishi katika eneo hili, wanaonekana kutupa taka ovyo, jambo ambalo linachangia ukuzi wa maji taka haraka na kuchafua mazingira.

Wanafunzi wawili wa kike ambao wamevalia sare zenye rangi nyekundu na shati nyeupe . Wanafunzi hao wanaonekana kutunza mimea ambayo wamepanda kwenye magurudumu haya . Utumizi wa magurudumu hayo ni ishara nzuri ya kuweza kutunza mazingira.

Watu wawili ambao wanaonekana kando ya mto ambao una maji ya hudhurungi. Kando ya mto huu panaonekana takataka ambayo huenda imeweza kusombwa na maji ya mvua. Watu hao wanajishughulisha katika kuokota taka hizi ili kuweza kuhakikisha kwamba mto huu unabaki ukiwa safi na vilevile kuhakikisha kwamba watu katika eneo hili wanapata maji safi kutoka katika mto huu.

Kobe hawa wawili wanaonekana kufurahia miale ya jua kando ya kijito ambacho huenda wanatumia kama makazi yao. Kuonekana kwa kobe hawa ni ishara ya kwamba wenyeji wa eneo hili wanajitahidi kutunza mazingira kwa ajili ya wanyama.

Nyumba ambazo zimejengwa kwa njia tofauti ama kwa mitindo tofauti tofauti, inaonyesha kwamba wengi wanakaa katika eneo hili. Kunaonekana gari, ambalo ni aina ya trakta, ambalo limekuja kusaidia katika kufungua, maji taka haya ilikuboresha mazingira ya eneo hili.

Wakaazi wa eneo hili hawajajihusisha na ujangili wa kuwaangamiza wanyamapori ila wamejihusishana kutunza kwa wanyamapori. Mfano tunamwonya mbuni ambaye manyoya yake ni ya rangi nyeusi, ana shingo ndefu. Mbuni huyu amezungukwa na mayai yake na anaonekana ni kama bado anaendelea kutaga.

Sehemu ambayo inaonekana kuwa na mandhari mazuri. Sehemu hii huenda ikatumika kama bustani. Ina miti yenye aina tofauti tofauti ambayo inasaidia katika kuleta kivuli. Vilevile, nyasi katika eneo hili inaonekana kuwa yenye kiijani kibichi, ishara ya kwamba, eneo hili limeweza kutunzwa vizuri.

Kwenye mbuga ya wanyama, panaonekana wanyama hawa kwa jina twiga. Twiga hawa ambao wana rangi ya hudhurungi , ama doa doa. Wanaonekana kuelekea sehemu moja labda kuweza kutafuta chakula. Kuonekana kwa wanyama hawa ni ishara ya kwamba mazingira yameweza kutunzwa vizuri kwa ajili yao.

Mto ambao unapitisha maji, yakionekana kuwa maji ambayo si safi, ishara ya kwamba wengi hawazingatii usafi wa mazingira. Kando ya mto huu kuna vichaka vidogo vidogo na pia miti ambayo imemea na kunawiri vizuri.

Askari wa wanyama pori anamwelekezea bunduki simba anaye lala kando ya ua unaozunguka shamba lililo na mimea tofauti tofauti, ukitia ndani mahindi. Ndani ya shamba hilo kuna choo ambacho juu yake kuna tanki la maji lenye rangi nyeusi.

Kwenye kituo cha magari katikati mwa jiji, Kuna pikikpiki ambazo zinatumika kusafirisha abiria kutoka eneo mojaya jiji hadi lingine. Magari ambayo ni ya basi yameweza kuegeshwa pale ili kuwsubiria abiria wanaotoka eneo moja hadi lingine.

Kituo cha magari kilicho katikati mwa jiji ya Nairobi. Magari yameweza kuegeshwa. Matatu inayoonekana kwa mbele kabisa, ikiwa na kibandiko kinachoonyesha kuwa gari hilo linaelekea maeneo ya Nakuru na Gilgil, lina abiria ambao tayari wameketi.

Basi ambalo limeegeshwa tayari kuingiwa na abiria, abiria wenyewe wanaonekana kujitahidi kuingia katika basi hilo ili liweze kuwasafirisha katika maeneo tofauti tofauti. Kwenye upande wa kushoto nyuma ya basi hilo kuna wapita njia wanaopita kando ya basi hilo na kunaonekana kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali ambazo basi hilo linaelekea.

Kwenye barabara hii kuna magari mengi ambayo yanatumika katika usafiri wa umma. Kati ya magari hayo ni mabasi mengi pamoja na matatu. Kando ya barabara hii kuna nyumba nyingi za ghorofa ambazo zinaonekana kwa mbali.

Kwenye barabara kuu kunaonekana vyombo tofauti vya usafiri, kati ya vyombo hivi vya usafiri kuna magari ambayo yanatumika katika usafiri wa umma, magari haya yanaonekana kama vile basi na hata magari madogo madogo ambayo yanatumika kama texi. Kwenye upande wa kulia wa barabara hiyo, kunaonekana kuwa na msongamano wa magari.

Katika kituo cha basi, panaonekana mabasi haya mawili yenye rangi ya kijani kibichi, mabasi yenyewe ni ya kampuni ya Citi Hoppa, mbele ya mabasi haya panaonekana kina dada wawili, ambao huenda ndio makondakta, wa magari haya, mmoja wa akina dada hawa, ameshikilia kibandiko ambacho kinaonyesha maeneo tofauti tofauti, ambako mabasi haya yanaelekea, vibandiko hivyo pia vinaonyesha nauli.

Kituo cha magari ambayo yameegeshwa tayari kuwasafirisha watu kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa mbele kabisa kunaonekana kibandiko juu ya gari hili ndogo ambalo linaonyesha kwamba gari hili ni la taxi . Kando ya magari haya ya taxi pia kuna magari ya umma kihususa kunaonekana gari aina ya basi, ambalo pia linatumika katika usafiri wa umma.

Kwenye barabara kuu kuna msongamano wa magari. Kati ya magari yaliyo hapa ni: magari ya usafiri wa umma, kuna malori na hata pia magari ya ubinafsi. Kwenye mkono wa kulia kuna miti iliyopangwa kwenye safu laini.

Magari tofauti tofauti kwenye barabara ya umma yanaonekana yakielekea sehemu tofauti wakati wa mvua. Taa za trafiki zinatumika na madereva ili kuweza kupata mwelekeo na kuhepuka ajali. Wanaotembea kwa mguu wamesimama kando ya barabara wakisubiria kuvuka kwa wakati unaofaa.

Kwenye barabara kuu kunaonekana magari ambayo yapo mwendoni kati ya magari haya mengi yanatukima katika usafiri ya uma baadhi ya magari ya usafiri ya uma kwenye barabara hii ni kama vile mabasi, pikipiki, na hata magari madogo ambayo yanatumika kama taxi . Kunaonekana daraja ambalo linatumika na wale ambao wanaotembea kwa mguu kuvuka.

Magari tofauti yapo barabarani yakielekea sehemu tofauti. Kwa mbele pana kivukio ambacho kinatumiwa na wapita njia wanaotembea kwa mguu. Askari anaonekana kuzungumza na dereva wa gari hili la rangi nyeupe, huenda akitaka kujua ikiwa ana stakabadhi zinazofaa za kuendesha gari lake.

Katikati mwa jiji, panaonekana mabasi ambayo yapo tayari kuwasafirisha abiria kuelekea katika maeneo tofauti tofauti. Kunaonekana basi hili ambalo ni la rangi ya kijani kibichi. Mbele yake pana kibandiko, ambacho kinaonyesha maeneo tofauti tofauti, ambalo basi hili litaelekea. Vilevile, kuna utingo ambaye, anawashawishi abiria, kuweza kuingia kwenye basi.

Kwenye kituo cha magari kuna mabasi haya ambayo yanaonekana kuwa tayari kwa ajili ya kuweza kuwasafirisha abiria. Kuna basi lenye rangi ya samawati na kunalo lenye rangi nyekundu. Katikati ya haya mabasi mawili kunaonekana utingo ambaye amebeba kibandiko cha Utawala, yaani kuonyesha huenda gari lake linaelekea eneo la Utawala.

Jijini kwenye kituo cha magari. Magari yamepanga foleni, yakipanga abiria ndani ya magari yao. Pana gari hili la Metro Trans, ambalo linaonekana kujaa abiria. Kondakta wa gari hilo, amesimama mlangoni, tayari kulielekeza gari lake kuondoka. Nyuma ya gari hilo la Metro Trans, pana utingo ambaye amebeba kibandiko, kinachoonyesha maeneo tofauti tofauti ambako basi linaelekea.

Kituo cha magari kilicho katikati mwa jiji. Kuna magari ya metro ambayo yameweza kuegeshwa kwa kusudi la kuweza kuwasubiria abiria na kuweza kuwasafirisha kuelekea maeneo tofauti tofauti ya jiji. Kando ya magari haya pana watu ambao wanapita huku wengine wakionekana kuwashawishi wengi waweze kuingia katika magari.

Ndani ya jiji kuu, sehemu ya kituo cha magari. Pana basi ambalo limeweza kuegeshwa, huenda likiwasubiria abiria tofauti. Kando yake pana watu wanaopita na hata pia kuna utingo ambaye amevalia kiakisi cha rangi ya chungwa, huku akiwa ameinua kibandiko kinachoonyesha maeneo tofauti ambapo gari lake linaelekea.

Katikati mwa jiji mnaonekana kuwa na shughuli hasa ikihusiana na usafiri wa umma. Pana magari tofauti tofauti. Kiti ya ndani magari ya kibinafsi ambayo huenda yanatumika kama teksi. Vilevile panaonekana mabasi ambayo huenda yamebeba abiria tofauti tofauti yakiwapeleka sehemu mbalimbali za nje.

Katika kituo cha magari pana matatu hii ambayo ipo tayari kuwasafirisha abiria kuelekea sehemu ya Nakuru kama vile kibandiko kilicho juu yake kinavyoonyesha. Nauli kuelekea sehemu hio ni shilingi mia nne hamsini. Kando ya gari hili panaonekana abiria tofauti tofauti wanaotaka kuingia kwenye gari hilo.

Maaskari watatu, wawili wakiwa ni wa kike mmjoa akiwa ni wa kiume wako barabarani ili kusaidia kuhakikisha kwamba akuna msongamano wa magari. Mbele yao kuna mabasi mawili ambayo yanasaidia katika kusafirisha abira kuelekea maeneo tofauti.

Katikati mwa jiji, panaonekana magari ambayo yamepanga foleni, tayari kuwasafirisha watu kuelekea maeneo tofauti tofauti ya nchi. Magari haya yana vibandiko juu ili kuweza kuonyesha sehemu tofauti tofauti ambako kila gari linaelekea. Gari la kwanza kwenye foleni, lina kibandiko kinachoonyesha kwamba linaelekea Nakuru.

Katika kituo cha magari, gari hili la King limeweza kuegeshwa gari lenyewe ni la rangi ya samawati lina kibandiko amabacho kinaonyesha maeneo tofauti tofauti ambakao linaelekea. Kando ya gari hilo kuna watu tofauti tofauti ndani ya utingo amabao huenda wanawakribisha maabiria wengi waingie kwenye gari.

Kwenye barabara kuu katikati mwa jiji, magari mengi ambayo yanatumika katika usafiri wa umma, katikati yao kuna pikipiki pia ambazo zinasaidia kuwasafirisha abiria kutoka eneo moja la jiji hadi lingine. Maskari ambao wamevalia sare zao za kazi, wanaonekana kuwa kazini.

Taa za trafiki ambazo huwasaidia madereva wa magari tofautitofauti ya usafiri, kujua wakati mwafaka wa kuendelea na mwendo wao. Basi lenye rangi ya majano limeweza kusimama huenda kwa sababu ya taa za trafiki zinaonyesha kwamba dereva huyo anahitaji kusimama.

Katika kituo hiki, kuna magari ya aina tofauti, kati yao yakiwa ni magari ya aina ya basi . Gari hili la buluu limeweza kuwekwa kibandiko kinachoonesha maeneo tofauti ambako gari hilo litaelekea. Utingo wawili ambao wanaonekana kutazama labda kwa kutafuta abiria wapo pale pia.

Kwenye kituo cha basi, pana mabasi tofauti ambayo yameegeshwa ili kuwasubiria abiria. Kati ya mabasi hayo, kuna basi hili la City Hopper basi lenyewe linakibandiko kinachoonyesha maeneo tofauti ambako basi hili linaelekea. Vilevile, kibandiko hicho kinaonyesha kwamba nauli kuelekea katika maeneo hayo ni shilingi arobaini.

Basi, kwa jina Citi Hoppa linatumika katika usafiri, wa umma, basi hili ni la rangi ya manjano na rangi ya kijani kibichi, nambari ya usajili wa basi hili ni KBT 248D , linaonekana kuwa na kibandiko pembeni, kinachoonyesha maeneo tofauti tofauti, ambalo basi hili linaweza kusafirisha abiria.

Katika kituo cha magari ambayo yanelekea maeneo tofauti, kuna wengi ambao wanapita pale wengine wakiwa na nia ya kuabiri magari hayo. Magari mengine yana vibandiko ya kuonyesha mahali ambako yanaelekea.

Mabasi ya usafiri wa umma yameweza kupanga foleni, mabasi haya yakiwa yanaelekea maeneo tofauti tofauti kama vile inavyoonyeshwa na vibandiko. Kuna utingo ambaye amevalia shati la rangi nyeupe, akiwa ameinua kibandiko kimoja kinachoonyesha kwamba nauli ni shilingi arobaini.

Kwenye kituo cha magari, panaonekana mabasi ambayo yapo tayari kuwasafirisha abiria, kuelekea maeneo tofauti tofauti ya jiji. Kuna basi hili la Metro Trans ambalo lina kibandiko kinachoonyesha maeneo tofauti tofauti ambako linaelekea. Vilevile, kuna kibandiko kinachoonyesha kwamba nauli inayohitajika ni shilingi themanini.

Katika kituo cha magari panaonekana mabasi haya, ambayo yako tayari kuwasafirisha abiria kuelekea maeneo tofauti. Kuna basi hili la citi hoppa ambalo mbele yake panaonekana utingo, ambaye anawashawishi abiria kuweza kuingia katika gari hilo. Gari lenyewe linaonekana kuwa na abiria ambao tayari wameketi, wanasubiria basi hilo lijae ili waweze kuondoka.

Katikati mwa barabara hii pana magari mengi ambayo yapo mwendoni. Magari hayo yakiwa mengi yanatumika katika usafiri wa umma. Kando ya barabara pana watu wengi wanaotembea kwa mguu. Vile vile, kuna mabango ya matangazo yanayotangaza bidhaa mbali mbali. Kwa mbali pana jengo la ghorofa ambalo limepakwa rangi.

Katika kituo cha magari pana basi hili ambalo limeegeshwa. Mwanaume ambaye amevalia suti ya rangi ya bluu yupo pale akifungua mlango labda akiwa tayari kuabiri gari hilo.

Katika kituo hiki cha magari katikati mwa jiji, kuna magari ya aina tofauti tofauti. Magari yaliyoko mbele kabisa yakionekana kuwa magari ya kibinafsi yameweza kutiwa vibandiko ya kuonyesha kwamba magari haya yanatumika katika usafiri wa taxi . Kando ya magari haya kuna basi ambalo linatumika katika usafiri wa umma.

Katikati mwa jiji, panaonekana magari tofauti tofauti ambayo yanatumika kuwasafirisha abiria kuelekea sehemu mbalimbali za jiji. Kuna gari nyeusi ambalo huenda ni la kibinafsi au teksi ,vile vile, mbele ya gari hilo panaonekana polisi wa trafiki, anayeelekea upande wa mwendeshaji huyu wa bodaboda.

Kwenye kituo cha magari kuna matatu ambazo zimeweza kupanginga vizuri huku zikiwasubiri abiria kuweza kuwapeleka kwenye maeneo tofauti, tofauti ya nchi. Kwenye baadhi ya matatu, kunaonekana vibandiko ambavyo vinaonesha sehemu hususa ambazo kila matatu inaelekea.

Gari linalo tumika kwa ajili ya usafiri wa umma limeweza kuegeshwa kando wa uzio wa kijani kibichi. Wanaume pamoja na mwanamke mmoja wanaonekana mbele ya gari hilo, kati yao kuna wale ambao wamevalia viakisi vya rangi ya njano na mmoja akionekana kuwa utingo akiwa pale.

Kituo cha magari, kilicho katikati ya jiji. Magari yenyewe ya aina ya matatu, yanaonekana kuelekea maeneo tofauti tofauti ya nchi, ikitia ndani maeneo kama vile: Nakuru, Karatina, Nyeri. Magari haya yamezingirwa na watu tofauti tofauti, wengine wakiwa ni maabiria, wengine wakiwa utingo.

Katika kituo cha magari kuna watu ambao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali. Magari ya usafiri wa umma yameweza kuegeshwa hapa ili kuwasubiria abiria tofauti tofauti. Baadhi ya magari yakiwa yametiwa vibandiko kuonyesha sehemu tofauti ambazo magari haya hizo yanaelekea.

Gari la moshi lililopakwa rangi nyeupe, nyekundu na hata pia rangi ya machungwa. Gari hili linaonekana lipo mwendoni tayari kuwasafirisha abiria tofauti tofauti kuelekea kwenye maeneo tofauti tofauti.

Kwenye barabara kuu kunaonekana magari ambayo yapo mwendoni yakielekea maeneo tofauti tofauti kati ya magari haya kuna magari ambayo yanatumika katika usafiri wa uma. Kati ya magari ya usafiri wa uma ni kama vile mabasi, matatu na hata vilevile magari madogo ambayo yanatumika kama teksi.

Wanaume pamoja na wanawake ambao wamevalia viakisi vyenye rangi ya zambarau, wapo katikati ya magari haya ambayo yanatumika kwenye usafiri wa umma. Mwanaume mmoja anaonekana kushikilia dirisha la gari moja, akiwa amevalia sare za utingo. Magari haya yako hapa ili kuwasubiria abiria na kuwasafirisha katika maeneo tofauti.

Kwenye barabara ya uma ambayo inatumika na magari tofauti tofauti. Kati ya magari hayo ni magari ambayo ni ya usafiri wa uma. Kwa mbele kwenye mkono wa kulia panaonekana gari la polisi. Vile vile kuna wapita njia wengi ambao wanatembea kwa mguu.

Ni kituo cha magari, panaonekana magari ambayo yameegeshwa. Magari hayo huenda yanawasubiria abiria iliyaweze kuwasafirisha kuelekea katika maeneo tofauti tofauti ya nchi. kwa mfano, juu ya matatu moja kunaonekana kibandiko ambacho kinaonyesha kwamba matatu hiyo itaelekea maeneo ya Kericho, Kisumu na Kakamega.

Kwenye kituo cha magari, basi hili lililo na rangi ya njano limeweza kuwekwa kibandiko kinachoonyesha sehemu tofauti ambako litaelekea. Utingo yuko pale mbele ya mlango tayari kuwakaribisha abiria wengi iwezekanavyo waweze kuingia. Kuna abiria ambao tayari wapo ndani ya gari.

Kwenye barabara kuu, magari tofauti tofauti yapo mwendoni. Kati ya magari hayo, ni magari ambayo yanatumika katika usafiri wa umma kama vile mabasi na hata teksi. Vilevile kuna pikipiki ambazo zinaendeshwa pale.

Kando ya barabara pameegeshwa magari ya usafiri ya uma, magari hayo yakiwemo matatu pamoja na basi la kijani kibichi. Watu wa tofauti tofauti ambao wanaenda maeneo tofauti tofauti wamesimama ili kusubiria magari.

Gari aina ya basi ambalo linatumika kwa usafiri wa umma limeweza kuegeshwa barabarani. Abiria wengine wakionekana kuketi ndani ya gari hilo, huku wengine wakionekana kuingia ndani ya gari. Kando ya gari hili pana wapita njia wengi.

Kwenye kituo cha magari pana basi hili ambalo limeandikwa City hoppa . Nje yake, kuna utingo ambaye huenda anawashawishi abiria tofauti tofauti kuingia katika gari lake. Kuna vibandiko kwenye magari haya ilikuonyesha sehemu tofauti tofauti ambazo abiria wanaenda.

Magari tofauti yameweza kuegeshwa katika kituo hiki cha magari. Baadhi ya magari yana vibandiko juu yake ilikuonyesha sehemu tofauti ambako gari hizi zinaelekea. Vilevile kunaonekana watu tofauti tofauti huku wengine wakiwa baadhi ya abiria watakao abiri magari tofauti.

Mbele ya gari hili la Citi Hoppa , pana mwanadada ambaye amevalia vazi la chungwa huku akionekana kuzungumza na mwanamume aliyevalia vazi la samawati, labda huenda akimshawishi kuingia kwenye gari hilo. Wapita njia wengi pia wapo pale kwenye mji.

Kwenye barabara kuu magari ya usafiri yanaonekana kuwa mwendoni. Kwa mbele kabisa kuna gari ndogo ambalo huenda ni la kibinafsi likifuatwa na basi na kando ya basi hilo pana lori ambalo huenda linatumika kusafirisha mizigo tofauti tofauti. Maeneo yanayozunguka barabara hii yana majengo tofauti ya ghorofa.

Barabarani panaonekana kua na msongamano wa magari, kati ya vyombo vya usafiri vilivyo kwenye msongamano huu kuna vingi ambavyo vinatumika kwenye usafiri wa umma. Kwa mfano kunaonekana pikipiki na hata pia magari madogo, madogo ambayo huenda kuwa yanatumika kama taxi .

Jijini pana magari mengi ikitia ndani magari ya usafiri wa umma na hata magari ya kibinafsi. Vilevile watu pia ni wengu huku wakijishughulisha na shughuli mbalimbali. Panaonekana askari kwa mbali ambao huenda wako hapo ili kusaidia kupunguza katika msongamano wa magari.

Kado ya barabara hii kuu kunaonekana watu tofauti tofauti wanaotembea kwa mguu. Vilevile kuna magari ambayo yapo mwe mwendoni. Kuna kifukio ambacho kinatumika na wanaotembea kwa ajiri ya usalama wao wa kibinafsi.

Kwenye kituo cha basi, kihususa kituo cha magari ya kuelekea barabara ya Kiambu. Pana hili gari ambalo liko katika mstari wa mbele, kupanga maabiria wanaoelekea barabara ya Kiambu. Nje ya gari hili lenye rangi nyeupe, pana utingo ambaye anaonekana kuwa na bidii ya kumshawishi abiria, aweze kuabiri gari hilo, ili waondoke.

Magari yanayoonekana kuwa mwendoni kwenye barabara kuu ya umma. Kati ya magari haya, kunayo ambayo ni madogo ya kibinafsi na mengine ya usafiri. Vilevile kunaonekana kivukio cha rangi ya kijani kibichi ambacho kinatumiwa na wote ambao wanatembea, kuweza kuvuka kutoka sehemu moja ya barabara hadi nyingine.

Kwenye kituo cha magari panaonekana mabasi haya ambayo yamepangwa foleni tayari kuwasubiria abiria waweze kuingia ili kuwasafirisha kulekea katika maeneo tofauti. Kando ya mabasi haya panaonekana makondakta tofauti ambao wanajitahidi kuwashawishi maabiria waweze kuingia kwenye magari yao.

Kwenye barabara kuu, kuna vyombo tofauti vya usafiri. Kati yazo ikiwa ni: pikipiki, magari madogo ya kibinafsi ambayo yanaweza kutumiwa kama taxi . Kuna pikipiki ambazo zinatumika kuwasafirisha abiria kutoka eneo moja hadi lingine.

Katikati mwa jiji mabasi yameweza kuegeshwa. Mabasi haya mara nyingi yanatumika katika usafiri wa uma. Pana watu ambao wanaonekana kujishugulisha na shughuli tofauti tofauti. Mwanadada aliyevalia mavazi ya rangi ya chungwa, anaonekana kupanda ndani ya basi hili, huenda tayari kusafiri.

Kwenye kituo cha magari, panaonekana magari ya aina tofauti ambayo yamewasubiria abiria, waweze kuabiri magari haya na kuelekea katika maeneo tofauti tofauti ya jiji. Mbele ya gari hilo la Citi Hoppa , panaonekana utingo, ambaye amebeba kibandiko kinachoonyesha maeneo tofauti tofauti ambako gari hilo linaelekea.

Barabarani magari yapo mwendoni. Kati ya magari hayo, kunaonekana basi pamoja na matatu ambazo zinatumika kwenye usafiri wa uma. Kwenye basi, panaonekana utingo ambaye amesimama mlangoni, huenda bado akiwatafuta abiria waweze kuabiri basi lake na kuwasafirisha kwenye maeneo tofauti.

Katikati mwa jiji kuu kuna gari hili la prominent ambalo limewezwa kuegeshwa. Kando yake kuna kibandiko kinachoonyesha nauli kuelekea maeneo tofauti. Kando ya kibandiko kuna utingo ambaye huenda anawashawishi wapita njia waweze kuabiri gari lake.

Magari tofauti tofauti mwendoni kwenye barabara kuu ya Nairobi. Kati ya magari haya kuna magari ya kibinafsi na mengine ni magari ya umma. Vile vile kuna pikipiki pamoja na lori. Kando ya barabara hiyo kuna kibandiko Obey The Laws yaani kumaanisha heshimu sheria za barabarani.

Kwenye barabara kuu, kuna vyombo tofauti tofauti vya usafiri kati ya vyombo hivi ni; magari yanayotumika katika usafiri wa uma, mabasi na hata magari madogo ya ubinafsi na pia pikipiki kwa mbele kuna daraja ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi inatumika katika kuwasaidia wapita njia katika kuweza kuvuka kutoka sehemu moja ya barabara hadi nyingine

Kituo cha basi, sehemu ya jiji, mabasi yanaonekana kupanga foleni ili kuweka utaratibu katika usafiri wa umma. Utingo, ambaye amevalia shati la rangi nyekundu anaonekana kumshawishi abiria ambaye ana mizigo mikononi aweze kuingia kwenye basi.

Kwenye barabara kuu ambayo huenda imeelekea jiji la Nairobi, magari mengi yapo mwendoni yakielekea maeneo tofauti kati ya magari haya kuna mabasi ambayo yanatumika katika usafiri wa uma. Kuna daraja ambayo inaonekana kwa mbali, daraja hii inatumika na wapita njia ambao wanatembea kwa mguu.

Kwenye kituo cha magari, panaonekana mabasi ambayo yameegeshwa tayari kuwasafirisha abiria kuelekea sehemu tofauti tofauti. Kuna kibandiko ambacho kinaonyesha kwamba magari haya yaani 17 B yanaelekea maeneo ya Kasarani Mwiki, kwa hivyo anaonekana utingo nyuma ya gari hili la rangi ya kijani ambaye anamshawishi abiria aweze kuingia kwenye basi.

Mabasi ambayo yanatumika katika usafiri wa umma, yameweza kupanga foleni yakisubiria abiria tofauti tofauti. Basi la mbele kabisa likiwa ni basi la zambarau lina nambari ya usajili ya KBT 604 Q ishara ya kwamba ni basi ambalo ni la Kenya. Kando yake pana askari na mwanamume mmoja.

Kwenye barabara kuu, magari yapo mengi, mengine yakiwa mwendoni, huku mengine yakionekana kuwashusha na kuweza kuwachukua abiria. Kati ya magari, ni mabasi, magari madogo ya kibinafsi, lori na hata pikipiki. Wapita njia wanaotembea kwa mguu pia wanaonekana.

Kituo cha magari, ambacho kipo kando ya kituo cha mafuta ya Total, magari hayo ambayo yanatumika katika usafiri ya umma, unaweza kuwekwa vibandiko kuonyesha maeneo tofauti tofauti ambapo kila gari linaelekea. Utingo pamoja na makondakta tofauti tofauti, wapo nje katika harakati za kuwakaribisha abiria wengi iwezekanavyo uingie kwenye magari yao.

Katika kituo cha basi, pana mabasi ambayo yamepanga foleni tayari kuwasubiria. abiria waingie na kuwasafirisha kuelekea maeneo tofauti tofauti. Basi hili la rangi ya samawati, lina kibandiko ambacho kinaonyesha maeneo tofauti tofauti ambako linaelekea. Vile vile, kibandiko cha nauli kimeweza kuwekwa kwenye basi hili kuonyesha ya kwamba maeneo tofauti tofauti abiria watahitaji kulipa shilingi 80.

Katika kituo cha magari panaonekana matatu hii yenye rangi nyekundu ambayo juu yake, pana kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali ambayo matatu hii inaelekea. Hivyo kunaonekana utingo, ambaye anawatafuta abiria kwa bidii ili waweze kuabiri gari lake.

Katikati mwa jiji kunaonekana mabasi ambayo yameegeshwa tayari kuwasubiria maabiria na kuwapeleka katika sehemu tofauti tofauti za jiji. Mabasi yenyewe yameweza kupanga foleni ili kuleta utaratibu katika usafiri. Basi la kwanza kabisa katika foleni hii ni basi aina ya Super Metro; inaonekana kuwa na dereva ambaye yupo tayari kuanza safari.

Katikati mwa jiji, kwenye kituo cha magari ya usafiri wa umma, pana mabasi haya ambayo yameegeshwa ilikusubiria abiria wanaoelekea katika maeneo tofauti. Kati ya maabiria tayari wapo ndani ya magari na hata wengine wanapita njia. Utingo anaonekana kubeba kibandiko kinachoonyesha kwamba anaelekea eneo la Kirigiti . Anawakaribisha wengi waingie kwenye gari lake.

Magari ambayo yapo mwendoni katikati mwa jiji. Baadhi ya magari hayo ni magari ya usafiri wa umma, mabasi na hata pia pikipiki pamoja na magari ya kibinafsi. Mbele kabisa kunaonekana maaskari ambao huenda ni wa trafiki, wanaosaidia kuhakikisha kwamba hakuna msongamano wa magari katikati mwa jiji.

Basi hili la metro trans linatumika katika usafiri wa umma .Basi lenyewe linaonekana kuwa tayari kuwakaribisha abiria wengi iwezekanavyo, ili kuweza kuwasafirisha keulekea katika maeneo tofauti tofauti. Kando ya basi hili, panaonekana mtu ambaye huenda ni abiria ambaye angependa kuabiri basi hilo.

Mabasi mengi ambayo yanatumika katika usafiri wa umma yanaonekana kupanga foleni. Mabasi haya husafirisha abiria kuelekea maeneo tofauti ya jiji. Mazingira yanaonekana kuwa ya mji mkuu wa Nairobi.

Ndani ya nyumba kando ya ngazi hio nyeupe, panaonekana pipa la taka, ndani ya pipa hilo, pana karatasi nyeusi, ambayo inaonekana kufungwa, ishara ya kwamba, taka zote ambazo zimezolewa pale, zimeweza kuwekwa vizuri, kuwekwa kwa taka kwenye pipa hili, ni ishara ya kuweza kutunza mazingira yetu.

Katikati mwa barabara hii kuna gari aina ya lori ambalo lipo mwendoni. Lori hili likiwa ni la rangi ya kijani kibichi, huenda linatumika katika kuchukua taka kutoka kwenye maeneo tofauti tofauti ambayo watu wanakaa na kupeleka kwenye biwi la taka. Hili likisaidia katika kupunguza uchafuzi wa mazingira.

Mabomba meusi ya maji ambayo yamefunganywa kwa njia ya mviringo. Mabomba haya mara nyingi yanatumika katika kusambaza maji kutoka eneo moja hadi lingine. Mabomba haya huenda yamewekwa hapa ili kusubiria kusafirishwa kutoka eneo moja kuelekea lingine.

Matangi meusi mawili ambayo yamewekwa kwa ukaribu huku yakiunganishwa na bomba lenye kijani kibichi. Bomba hili likisudiwa kusambaza maji kwenye sehemu tofauti tofauti za nyumba hii.

Bomba la maji ambalo limekusudiwa kwa ajili ya kuelekeza maji shambani linaonekana likimwaga maji masafi. Mimea inaonekana kunawiri kwa ajili ya maji hayo.

Mabomba matatu ya maji ambayo yanatumika katika kupitisha ama kusambaza maji. Kati ya mabomba hayo matatu, kuna moja ambalo linaonekana kutiririkwa na maji. Huenda huyu ni ofisa kutoka idara ya usambazaji wa maji, ambaye amelitembelea eneo hili ili kuweza kuwasaidia wakaaji wa eneo hili, kuweza kuendelea kupata maji kwa ukawaida.

Nyumba tofauti ukitia ndani nyumba za ghorofa, kando yake ama juu ya nyumba hizi kuna matangi meusi yanayoonekana. Matangi haya yanatumika kuhifadhi maji labda kwa matumizi ya wenyeji katika nyumba hizo.

Matangi mawili meusi, moja likiwa ndogo, nyingine kubwa, yanaonekana kutumika katika kuweka maji, kwa ajili ya kusambazwa na kutumika katika nyumba hii. Mabomba ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi, yameweza kuunganishwa, na kuelekezwa sehemu mbalimbali za nyumba hii, ili kusaidia katika kusambaza maji.

Mto hasa sehemu ya maporomoko ya maji, inaonekana maji ambayo yanaporomoka ama kutiririka yakiwa safi. Vile, vile, mto huu umeweza kuzungukwa na mimea ishara ya kwamba eneo hili limeweza kutunzwa likiwa safi.

Tangi lenye rangi nyeusi ambalo ni la lita mia thelathini na tano. Tangi hili linatumika kuhufadhi maji kwa ajili ya utumizi wa badae. Kando ya tangi hilo panaonekana pipa la taka ambalo limejaa taka ambazo zimezoa ili kuhifadhi mazingira.

Bomba lenye rangi ya kijivu linalotoka kwenye kuta, linatirirrika maji kwa kuendelea. Kutiririka kwa maji haya ni ishara ya kwamba maji yako ya kutosha kwenye eneo hili.

Taka zilizotupwa ovyo zinaonekana kurundamana kwenye eneo hili. Taka hizo, zinaonekana kuwa tofauti kama vile kunazo za plastiki, na hata zingine za karatasi. Uonekanaji wa taka hizi, ni ishara ya kwamba wenyeji wa eneo hili, hawazingatii usafi wa mazingira, na utunzaji wa taka.

Maji yanatiririka kutoka kwenye mfereji. Yanatiririka kwenye karo ya rangi nyeusi. Kando yake kuna glasi ambayo ina ua ya rangi ya zambarau na njano.

Gari hili, aina ya lori, huenda linatumika katika kuzoa taka kutoka kwenye maeneo tofauti tofauti, yanayokaliwa na watu. Juu yake, panaonekana vijana ambao wameketi, huenda wakiwa ni kati ya vijana wanaotumika kusaidia kuzoa taka hizo. Vile vile, magunia ambayo yanaonekana kujaa, huenda yametumika kuzolea taka hizo.

Sehemu ya duka kihususa duka linalouza maji. Kunaonekana maji ambayo yametengenezwa na kuekwa kwenye chupa. Chupa zenyewe zimeweza kupangwa kwenye pakiti tayari kuuzwa. Vile vile panaonekana jokovu ambalo linatumika katika kuhifadhi maji yawe baridi.

Gari hili aina ya lori, linaonekana kujaa taka, ambazo zinazolewa kutoka kwenye maeneo tofauti tofauti, yanayokaliwa na watu, huenda eneo hilo, ni eneo la Eastleigh , kwa sababu kwenye gari hilo, wengi wanachochewa kuweza kuhakikisha kwamba eneo la Eastleigh ,ni safi.

Katika eneo hili, pana mtaro ambao umechimbwa, huenda mtaro huu umechimbwa ilikuweza kusaidia, kuwekwa mabomba, tofauti ya maji, ambayo yatasaidia kusambaza maji, kuelekea katika, sehemu tofauti tofauti, za eneo hili.

Kwa umbali kunaonekana nyumba, ishara ya kwamba eneo hili lina, kaliwa na watu tofauti tofauti, kuna takataka ambazo zinaonekana kutupwa ovyo, ambazo zimerundamana, kutupa kwa taka hizi ni ishara ya kwamba wenyeji katika eneo hili, hawazingatii usafi wa mazingira yao.

Wakaazi wa eneo hili wanaonekana kutozingatia usafi wa mazingira. Wametupa takataka ovyoovyo na zinaonekana kutapakaa kando ya mto huu, jambo ambalo linaathiri sana usambazaji wa maji katika eneo hili.

Katika eneo hili huenda likiwa ni eneo la mjini, kunaonekana magari tofauti, tofauti. Kati ya magari haya kuna gari aina ya lori ambalo linaonekana kubeba mizigo. Mizigo hiyo huenda ni takataka ambazo zimeweza kuchukuliwa kutoka kwenye maeneo tofauti, tofauti ya wakaaji ili kusafirishwa kuelekea kwenye eneo kuu la taka.

Katikati mwa jiji panaonekana lori ambalo lipo mwendoni. Lori lenyewe likiwa ni la rangi ya kijani kibichi ,huenda linatumika katika kuweza kusafiri katika meneo tofauti tofauti, likiweza kuchukua takataka kwenye makazi ya watu na kuweza kupeleka kwenye eneo la taka. Juu ya lori panaonekana vijana wawili ambao wameketi huenda wanasaidia katika kuzoa taka hizo.

Mabomba makubwa makubwa ambayo yanatumika hasa katika usambazaji wa maji kutoka eneo moja, hadi lingine. Mabomba yenyewe yakionekana kuwa mengi, yamepangwa juu ya mengine. Mabomba hayo ni ya rangi nyeusi.

Mifereji mitatu ambayo inayoonekana kutengenezwa kwa chuma. Mifereji yenyewe huenda imeweza kuunganishwa na mabomba ambayo yanasaidia katika kupitisha maji haya yanayotiririka. Wenyeji katika eneo hili wanatumia maji haya ili kuweza kufanikisha usambazaji wa maji kwenye eneo hili.

Tope ambalo linaonekana kukanyagwa na magurudumu ya lori ama trakta, limeweza kukauka. Bomba la kijani kibichi linaonekana kupita katikati ya tope hili. Huenda likisambaza maji kuelekea katika maeneo tofauti tofauti.